Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wakisubiri kuhudumiwa katika kituo cha huduma Kenya. Mandhari inaonyesha kaunta zenye kompyuta na mabango ya huduma kama pensheni, makundi ya kusaidiana kodi na hifadhii ya jamii. Mazingira ni ya utaratibu wa utoaji wa huduma za serikali kwa wananchi kwa haraka na kwa ufanisi.

Mtu amesimama mbele ya meza akijaza fomu huku mwingine ameketi upande wa pili akifwatilia . Meza ina komputa, mpakato ,vitabu na kalamu . Viti nyekundu na kitibu vimepangwa nyuma kwa mistari ya utaratibu ndani ya ukumbi uliojaa mwanga wa asili . Mazingira yanaonekana rasmi yakifanana na tukio la usajili au mawasilisho ya kitaaluma.

Kikundi cha watu kimesimama pamoja kwenye hafla ya Huduma Kenya mmoja wao akiwa ameshika karatasi huku mwingine akimbeba mtoto. Mandhari inaonyesha bango la kijani na nyekundu lenye ujumbe wa kuboresha utoaji wa huduma za umma, likieleza tukio la ushirikiano wa kijamii na juhudi za kuimarisha huduma kwa wananchi.

Umati wenye shamra shamra unashiriki tukio la michezo au tamasha la kijamii, likiwa limepambwa na watu waliovaa mavazi ya Kenya, fulana za michezo, kofia na mapambo ya kitaifa. Mmoja wa washiriki anayeonekana mbele, anaonekana kuchangamsha kundi labda kama kiongozi wa vikundi au mshawishi wa ushiriki.

Timu ya taifa ya Kenya ya mpira wa vikapu, wanachama wa timu wamesimama kwa umoja wakiwa wamevaa mavazi ya kitaifa yenye rangi za bendera ya Kenya nyeusi, nyekundu, kijani, na nyeupe. Bendera kubwa ya taifa nyuma yao inasisitiza uzalendo na utambulisho wa kitaifa.

Tukio rasmi la kuwapokea mawakili wapya. Kwenye sehemu ya juu kushoto na kulia tunaiona mtu mmoja akizungumza kwenye mibari iliyo na mikrofoni kutoka vyombo vya habari mbalimbali akiwa ameshika vitabu vya sheria na karatasi. Sehemu ya chini ina kundi kubwa la watu waliovaa mavazi rasmi ya kihistoria ya sheria.

Huduma ya usajili au udhibitishaji wa utambulisho katika tukio la kijamii linaloendeshwa ndani ya hema. Mtu mmoja ameweka kompyuta mezani akisaidia watu waliopanga foleni wengi wao wakiwa na nyaraka mikononi au wakijaza fomu. Kompyuta inaonyesha ukurasa wa kuingia kwenye mfumo fulani na kamera juu ya tripod inaashiria ukusanyaji wa data za kibiometrika au picha rasmi.

Mkundo mkali kati ya mchezaji wa timu ya jezi ya blue na nyeupe, nambari ishirini na nne, anayechambua mpira dhidi ya mchezaji wa timu ya jezi ya manjano, aliyeandikwa Kilundo, nambari ishirini na moja, unachukua nafasi kuu katika uwanja. Bango la Betika na viti vya kijani vinavyoonekana kwa mbali, vinadhihirisha mazingira ya mashindano yenye wadhamini na watazamaji.

Tukio la usajili wa kidijitali likiwa linaendeshwa kwa nidhamu na teknolojia ya kisasa. Mtu mmoja anaweka alama ya kidole kwenye skana ya alama za vidole ikionyesha mchakato wa uthibitishaji wa utambulisho. Kompyuta iliyo na kamera juu ya tripod inasaidia kuchukua picha na kuhifadhi data za kibiometrika. Mazingira ya ofisi ni rasmi yenye samani za mbao na maandiko.

Watu kadhaa wamekusanyika huku mmoja aliyesimama akivaa shati jeupe lenye mapambo mekundu na barakoa akisaini au kujaza fomu juu ya meza. Pembeni yake mtu mwingine mwenye shati la mistari na koti giza amesimama akishuhudia. Meza ina vifaa kadhaa kama simu ya mkononi, kalamu na nyaraka na shughuli inaonekana kuwa ya kurekodi au kudhibitisha taarifa.